Huu ni nguzo ndefu za umeme na nyaya zake zikiwa zimejengwa katika eneo la wazi. Labda shamba au eneo la mashambani. Anga Lina mawingu meupe na bluu. Kuna milima au vilima vilivyoonekana kwa mbali.

Huu ni kituo cha kupunguza na kusambaza umeme. Kituo hiki kina jukumu la kubadilisha viwango vya volti ya umeme kutoka volti ya juu ya kusafirisha hadi volti ya chini ya usambazaji ili kuwezesha usambazaji salama na ufanisi wa umeme kwa watumiaji.

Huu ni anga la blue lenye mawingu meupe yaliyotawanyika .Na chini yake Kuna muundo mrefu unaofanana na nguzo za minara mingi ,inayounganishwa na nyaya na miundo mingine. Labda ni sehemu ya miundo mbinu kama vile laini za umeme au daraja refu.

Huu ni barabara yenye nguzo za umeme na nyaya nyingi. Kuna watu wawili wanaonekana wakifanya kazi kwenye nguzo ya umeme, mmoja akiwa amepanda nguzo za umeme mwingine akiwa amesimama kwenye ngazi.

Huu ni mtambo wa kubadilisha umeme. Mtambo huu una sehemu muhimu ya laini ya kusambaza umeme . Lengo kuu la mradi huu ni kuwezesha biashara ya umeme ndani ya kanda ya Afrika mashariki na badae kuunganisha na jumuia ya umeme ya kusini wa Afrika.

Hili ni jengo refu la kisasa likiwa na madirisha makubwa yenye rangi ya buluu na kijani kibichi yanayoakisi anga. Sehemu ya chini ya jengo inaonekana kuwa na chuma, labda kwa ajili ya usaidizi kuwa kama sehemu ya usanifu.

Huu ni nguzo za umeme zilizojaa nyaya nyingi zikiwa zimesimama mbele ya jengo refu lenye madirisha, anga linaonekana likiwa na mawingu meupe na bluu na imepigwa kutoka chini kwenye juu, ikionyesha mtazamo wa kipekee kwa miundombinu ya umeme na jengo hilo.

Huu ni kati au daraja refu linaloelekea baharini au ziwani. Kuna nguzo za taa kando ya kati na mbele kuna muundo mkubwa unaofanana na mnara au kreni labda kwa ajili ya kupakua au kupakia mzigo.

Hili ni barabara ya mguu lililo na vizuizi vya plastiki au seruji upande mmoja. Karibu na ukuta mrefu na miti kuna mtu mmoja anayetembea mbele kwenye barabara hiyo na barabara ya magari iko upande wa kulia. Mazingira yanaonekana kuwa ya kijani kibichi na miti mingi.

Huu ni miundo mbinu ya mtambo wa joto ardhi ikiwemo mabomba na majengo ya viwanda. Kuna bomba refu la kutolea fuke ya moshi mweupe unaoashiria mchakato wa uzalishaji wa nishati. Mandhari ya nyuma inaonyesha kilima au mlima na anga lina mawingo mazito ikionyesha mazingira ya eneo la mtambo.

Hawa ni kundi ya watu. Wanaonekana kama wachezaji wa kuigiza wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni, yenye manyoya meupe kichwani na shingo pamoja na nguo zenye michoro. Wengine wamevalia sketi za rangi ya machungwa. Wako ndani ya ukumbi mkubwa.

Huyu ni kifaru akila nyasi kwenye uwanja wenye majani marefu. Ni mnyama mkubwa mwenye rangi ya kijivu, hudhurungi na pembe moja kubwa mbele ya pua yake.

Huu ni msitu mnene au mkusanyiko wa miti mingi. Kuna miti mirefu na majani mengi yanaonekana kuwa kijani kibichi. Huenda ni eneo lenye mimea mingi au uasili. Mandhari inaonekana kuwa wazi na anga ni ya wazi kuashiria ni mchana.

Hili ni reli ya treni iliyozungukwa na miti na vichaka. Watu kadhaa wanaonekana karibu na reli, na kuna baadhi ya mzigo au taka zilizokusanywa karibu na njia ya reli. Inaonekana kama shughuli ya kusafisha, au usafirishaji wa mzigo inafanywa karibu na reli.

Huyu ni mnyama anayefanana na coyote akitembea kwenye eneo lenye nyasi na mawe, karibu na kile kinachoonekana kama mfereji au dimbwi la maji.

Huu ni makaazi duni au mtaa wa mabanda, ambapo kuna majengo yaliyojengwa kwa vifaa rahisi kama: mabati na mbao. Wakuu kadhaa wanaonekana wakiwa nje na nyumba hizo, baadhi wamesimama na wengine wamekaa. Kuna nyaya za umeme au mawasiliano, zikining'inia juu ya majengo.

Hawa ni kundi la swara huenda mbala wakilisha katika eneo la Savanna lenye nyasi ndefu na mti mmoja mkubwa mbele ya anga ya bluu iliowazi, maadhari ni ya Savanna lenye nyasi nyingi na mti mmoja uliosiosimama pekee yake unaotoa kivuli au maadhari ya asili.

Hawa ni wanafunzi wawili wa kike wakiwa wamevaa sare nyekundu na nyeupe wakipanda mimea kwenye vitu vilivyotengenezwa kutokana na matairi ya gari yaliyopakwa rangi nyeupe na nyeusi.

Huu ni mandhari mbili tofauti. Upande wa kushoto kuna miti mirefu inayofanana na mmea wa cactus , na juu yake kuna ndege aliye tulia. Kuna ndege mwingine chini kidogo kwenye mti huo. Mandhari ya nyuma inaonekana kua na mawingu na mimea michache chini. Upande wa kulia kuna eneo lenye nyasi ndefu na vichaka.

Huu ni mpangilio wa mabomba ya blue , yaliyopangwa kwa namna ya kuvutia, na kuunda muundo wa ki geometry , katikati, kuna mwanga mkali, unaopenya kupitia mtundu wa mabomba, na kuongeza mng'ao na kina kwenye picha.

Huu ni kundi la watu wanaonekana kuwa wafanyikazi wakifanya kazi kwenye ardhi yenye vumbi ,wengi wao wamevaa fulana za rangi angavu labda vest au salama na wengine wamevalia kofia wameinama au wamepiga magoti ,wakitumia sanaa kama majembe kama zikionekana kuwa wanachimba au wanapanda kwa ardhi.

Hawa ni korongo wawili wenye taji ya kijivu wakitembea kwenye nyasi ndefu . Maandhari ya nyuma inaonekana kuwa na majengo yasiyoeleweka vizuri yakionyesha uwepo wa makaazi ya binadamu karibu na makaazi ya ndege hawa.

Huyu ni mwanaume akiwa katikati ya mkusanyiko mkubwa wa chupa za plastiki na taka nyingine zilizokusanyika kwenye maji karibu na kingo za mto au ziwa lililojaa mimea. Inaonekana kama anashiriki katika shughuli ya kusafisha au kuondoa taka izo kutoka kwenye maji.

Hawa ni kundi la wanume wakishiriki katika upandaji wa miti. Wanaume kadhaa wamevaa sare za kijeshi au za huduma huku wengine wakiwa wamevaa nguo za kiraiaa zikiwemo suti. Mmoja wa wanaume hao anashikilia mche wa miti tayari kuipanda kwenye shimo lililochimbwa ardhini.

Hawa ni kundi la watu wakicheza kwenye jukwaa labda katika tamasha au sherehe ya kitamaduni. Wamevaa mavazi ya kiasili au sherehe na wengine wanaonekana kuwa na vifaa kama vile manyoya au mapambo makubwa ya kichwani.

Huyo ni nyati ambaye ana uzito wa takriban poundi elfu Moja mia Tano. Muda wake wa kuishi ana miaka ishirini hivi. Ukubwa wake ana takriban inchi sitini na tano kwenye bega. Majaazi yake ni misitu minene na hadi tambarare za wazi .

Huu ni mto ukiwa umechafuliwa na taka zinaonekana zimepaka kwenye kingo na ndani ya mto, nyuma ya mto na majengo makubwa yanayoashiria eneo la mjini au viwanda, mto unaonekana unatiririka lakini uchafu unaharibu mandhari yake.

Hizi ni bomba kubwa la rangi ya buluu likiwa linainuliwa na mashini nzito ya ujenzi pengine kreni au excavator wakati wa mradi wa ujenzi za mabomba. Bomba hili linaonekana kuwa sehemu ya mradi mkubwa wa usambazaji wa maji au gesi.

Hawa ni kundi la tembo wa kiafrika wakiwa wametawanyika katika eneo lenye mimea chache, labda savanah au msitu mwepesi. Mbele kuna tembo mmoja mkubwa anayetembea kuelekea kushoto na nyuma yake kuna tembo wengine kadhaa wakiwa mbali zaidi.

Huu ni eneo kubwa lililofunikwa na takataka nyingi ikiwemo au damu au jaa la takataka. Kuna rundo kubwa la takataka za plastics za rangi ya blue upande wa kulia. Anga lina mawingu mazito na kuna miti michache.

Huyu ni kenge mwekundu kichwa, anayejulikana pia kama angama wa upinde wa mvua. Kenge ndume waliowakubwa wana kichwa jekundu kinacho ng'aa na mwili wa samawati, hasaa wakati wa msimu wa kupandana. Hupatikana katika maeneo mengi ya kusini masahara.

Huyu ni fisi, mnyama anayepatikana mara nyingi bara Afrika. Ana manyoya ya kahawia yenye madoadoa meusi au meusi meusi na manyoya yake ni marefu na masikio hasaa shingoni na mgongoni.

Huyu ni dege anayejulikana kama chelebukoo, anakoo la jano angafu, kifua cha jano na tumbo la jano. Sehumu za juu za mwili wake zinarangi ya kawia na michirizi myeusi na ana rangi ya kijivu kwenye kichwa na shingo.

Hii ni eneo la makaazi duni yenye uchafu na mazingira yasiyopendeza. Watu wachache wanaonekana wamesimama kwenye eneo hilo na kuna mbuzi kadhaa wanazurura ikionyesha maisha ya kila siku katika mazingira hayo.

Huu ni barabara yenye shughuli nyingi, labda katika mji au soko. Wanaume kadhaa wanasukuma gari lililobeba mizigo mizito, labda bidhaa za kuuza au kusafirisha. Majengo ya kando ya barabara yanaonekana kua maduka au makazi, na kuna watu wengine wakizunguka eneo hilo.

Huyu ni Dikdik, ni swala mdogo na ni mojawapo wa swala nne ya aina ya Dikdik. Wana macho meusi yenye mvuto iliyozungukwa na rangi nyeupe na pua zao ni maarufu kwa rangi ya nyekundu.

Huu ni sehemu au mandhari mbalimbali ya asili ikiwa na picha sita za tofauti. Mandhari haya yanajumuisha sehemu ya wazi yenye nyasi na ardhi wazi. Mito midogo au vijito vilivyopatikana katikati ya mimea. Mimea mbalimbali ya asili ikiwemo nyasi ndefu na mimea mingine kama vile michongoma. Miti iliyotawanyika katikati baadhi ya maeneo.

Kundi la watu wengi wao wakiwa wamesimama na kushikilia vitu vinavyofanana na vyombo vya muziki au vifaa vya maonyesho ndani ya chumba kubwa au ukumbi. Inaonekana kama wanatumbuiza au wanafanya mazoezi. Kuna jukwaa lenye mapazia nyekundu nyuma na watu wachache wameketi chini mbele ya eneo hilo.

Hawa ni kundi la watu, wamevaa fulana za rangi ya kijani kibichi zinazonekana vizuri wakisafisha eneo lenye uchafu mwingi. Kuna rundu kubwa la taka nyuma yao na maji machafu mbele ambayo yanaonekana kuwa mto au mkondo wa maji uliochafuliwa.

Huu ni bomba kubwa la kusafirisha maji au kitu kingine likivuka mto au eneo lenye maji machafu. Bomba hili linaonekana kuwa sehemu ya miundo mbinu muhimu ya usambazaji wa maji au rasilimali ingine.

Huu ni eneo la makaazi yaliyojengwa kwa msongamano mkubwa, yanaonekana kuwa karibu na maji labda mto au ziwa. Majengo mengi yanaonekana kuwa na hali mbaya na kuna rundo la uchafu na mimea karibu na maji.

Huu no jengo kubwa lenye paa la vigae lililoko kando ya ziwa au bwawa lenye utulivu. Maji yanaakisi mandhari ya jengo na mti unao zungukwa. Kuna mwavuli mweupe karibu na jengo na uzio unaonekana kando ya maji.

Huu ni mandhari unaoonekana kuwa na ukungu au mawingu mazito na kufanya mazingira kuonekana hafifu na yasiyo wazi. Kuna miti kadhaa ikiwemo mti mkubwa katikati inayoonekana kupitia ukungu. Kuna njia inayoonekana kupitia kwenye mandhari ikipanda kuelekea kulia.

Huyu ni simba jike katikati ya nyasi ndefu zikiwa zimefunikwa na ukungu kidogo au mwanga laini huku anga linaonekana kuwa la bluu iliyokolea. Madhari ya nyuma inaonyesha kuwa wazi kuashiria ni mchana.

Huu ni mkono wa mtu akieleezwa kupitia kwa uzio wa wavu kuelekea mnyama ambaye anaonekana kuwa simba aliyo nyuma ya uzio. Inaonekana kama mtu anajaribu kuwasalimia au kumzilisha mnyama huo.

Huu ni tukio unaonekana kuwa la usinduzi au mradi wa kusafisha unaohusisha kaundi ya jiji. Kuna watu kadhaa wakiwa wamesimama karibu na meza iliyo na majembe mengi kuashiria shughuli ya uchimbaji au upandaji.

Hizi ni bomba kubwa za buluu zilizopangwa zinaonekana zikivuka eneo la tambarare labda zikiwa zimesimama juu ya mto ndogo au bonde. Bomba hizi zinaweza kuwa sehemu ya mfumo wa usambazaji wa maji au mafuta.

Hawa ni vifaru wawili wakilisha nyasi katika eneo la wazi huku mandhari ya jiji yenye majengo marefu ikionekana nyuma yao. Hii inawezekana kuwa hifadhi ya kitaifa ya wanyamapori ambayo inajulikana kwa kuwepo kwa wanyama pori karibu na mazingira ya jiji.

Huyu ni mtu akibeba gunia kubwa kichwani akitembea kwenye njia yenye matope au usio na lami. Eneo linaonekana kuwa kijiji au makaazi yasiyo rasmi na kuna majengo na mimea pembeni mwa njia.

Huo ni ndani ya ukumbi mkubwa au chumba la mchezo lenye viti vyingi vya watazamaji wanavyo pangwa kwa safu. Katikati kuna eneo la wazi la sakafu linaonekana kua la mbao na kuna kitu kinacho onekana kama sanamu au muundo wa sanaa katikati ya sakafu hiyo.

Hawa ni twiga wawili walio katika mazingira ya asili. Yanaonekana kuwa savannah yenye nyasi na miti michache iliyotawanyika. Twiga hao wanatazama mbele na wanaonekana wakiwa katika hali ya utulivu.

Haya ni mabasi mawili yaliyosimama barabarani huku watu kadhaa wakiwa wamesimama au wanatembea karibu nayo. Nyuma ya mabasi kuna miti mikubwa yenye majani mabichi. Inaonekana kama eneo la mijini au kituo cha mabasi.

Hili ni matatu jeupe na bluu, ikiwa imesima barabarani, na watu wawili wakitembea karibu nayo. Matatu hiyo ina mabango juu ya paa yake, na kibandiko ya rangi ya njano na bluu nyuma.

Huu ni eneo lenye shughuli nyingi, mijini, labda barabara, au kituo cha mabasi, chenye watu, na magari. Gari la abiria, lenye rangi ya kahawia, machungwa likiwa limeegeshwa, na abiria wakiingia, au kutoka. Watu kadhaa wanatembea karibu na matatu, na kando ya barabara.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi, labda katika jiji. Kuna magari kadhaa barabarani, ikiwemo mabasi ya abiria yenye rangi mbali mbali na magari mengine. Pia kuna watu wanaotembea barabarani, na majengo marefu yanaonekana pande zote mbili za barabara.

Huu ni mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi. Katikati kuna basi kubwa la abiria la rangi ya bluu nyeusi. Karibu na mabasi kuna watu wanaotembea barabarani na pikipiki iliyoegeshwa kando.

Huu ni barabara kuu lenye magari mengi, likiwa na sehemu kadhaa za njia na daraja juu yake. Kuna majengo marefu yanaonekana kwa umbali nyuma ya barabara.

Huu ni barabara yenye shughuli nyingi. Kuna ishara ya barabarani yenye picha ya mpita njia ikionyesha mahali pa kuvuka barabarani. Taa za trafiki zinaonekana na kuna gari kadhaa barabarani ikiwemo magari madogo na mabasi madogo.

Hili ni lori la rangi ya zambarau, lililoegeshwa kando ya barabara au sehemu yenye wazi. Lori hilo lina maneno ya manmo investment , iliyoandikwa mbele. Kuna pia kitu kinachoonekana kama bango au ishara iliyo ambatishwa upande wa kulia wa lori.

Huu ni barabara yenye shughuli nyingi, inaonekana kuwa katika mji. Kuna magari, pikipiki na watu wanatembea kando ya barabara. Majengo yanaonekana kwa umbali na kuna ishara ya barabara na nguzo za umeme zikionyesha mazingira ya mjini.

Huu ni gari ya usafiri wa umma. Watu kadhaa wamesimama karibu na gari hilo wakionekana kusubiri au kuhudumiwa. Baadhi ya maneno mengine yanaonekana kwenye gari hilo ni God na me .

Hii ni eneo la barabara lenye shughuli nyingi. Kituo kikuu ni basi ndogo, linalofanana na matatu, likiwa limeegeshwa au limesimama katikati. Watu kadhaa wamevaa fulana za rangi ya zambarau, zinazong'aa, wakionekana kua niwahudumu au waelekezi wa abiria.

Huu ni eneo la barabarani lenye msongamano wa magari likiwemo gari dogo la abiria. Kuna watu kadhaa wamesimama karibu na magari hayo. Inaonekana kama kuna tukio la trafiki labda ajali au msongamano mkubwa.

Huu ni matatu nyekundu ambayo ni gari la usafiri wa uma mjini likiwa limeegeshwa barabarani katika jiji. Nyuma ya matatu kuna mchoro mkubwa ya kichwa cha simba . Kuna watu wamesimama karibu na barabara na majengo marefu yanayooenekana nyuma.

Huu ni mandhari ya jijini likiwa na bango lenye maandishi, lango linaonekana kuwa limewekwa kando ya barabara, na nyuma yake, kuna watu na magari, ikionyesha mazingira ya mjini, au barabara yenye shughuli mingi.

Huu ni barabara yenye magari na watu, inaonyesha gari ikiendeshwa barabarani na kuna magari mengine barabarani pia. Upande wa kushoto wa barabara, kuna njia ya waenda kwa miguu na mti mmoja. Mbele kuna daraja ya waenda kwa miguu linalovuka barabara.

Haya ni magari mawili meupe yanaofanana na matatu yakiwa yameegeshwa kando ya barabara. Magari haya yana mistari ya njano kando yake. Nyuma ya magari kuna majengo yenye mabango mbalimbali.

Hili ni basi ya rangi ya bluu, lililopakwa rangi mbili, likiwa limeegeshwa kando ya barabara. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kwenye njia ya miguu, karibu na basi hilo, miti mikubwa, pia unaonekana kando ya njia, ya miguu, na majengo yanaonekana kwa umbali.

Huu ni barabara lenye shughuli nyingi. Kuna jengo lililo na bango linalosomeka Supreme . Gari jeupe labda matatu au basi ndogo limeegeshwa juu ya jengo hilo na watu wanaonekana wakitembea karibu na barabara.

Huu ni barabara yenye shuguli nyingi. Barabara hii pana magari yanayopita, magari kadhaa ikiwemo lori jeupe na gari jingine dogo yanaonekana barabarani. Miti mingi inaonekana upande moja wa barabara ukionyesha mazingira yenye mimea.

Huu ni barabara yenye shughuli nyingi iliojaa magari ya abiria yanayojulikana kama matatu na majengo marefu. Moja ya matatu ina bendera ilioandikwa Meru ikionyesha huduma ya usafiri.

Huu ni barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na magari na watu. Kuna jengo kubwa upande wa kulia na magari kadhaa barabarani. Watu wanaonekana wakitembea kando ya barabara.

Hii ni mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi, ikiwa na magari na watu. Unaweza kuona matatu mawili, gari jeusi na pikipiki. Pia kuna mtu anayevuka barabarani. Mtu mmoja amevaa koti la njano na suruali nyeusi anaonekana akivuka barabara katikati ya magari.

Huyo ni mtu amebeba bango lenye maandishi na nambari. Juu ya bango, kuna nambari sabini na chini yake kuna maneno kama KASNEB . Mtu huyu anaonekana amesimama karibu na gari au basi la rangi ya kijani kibichi. Nyuma yake kuna miti na mtu mwingine.

Huu ni magari mawili, yaliyosimama barabarani. Yanaonekana kama matatu, ama mabasi madogo. Gari moja, lina maandishi. Na nambari ya usajili. Gari lingine, lina sehemu ya neno, na inaonekana kuna watu kadhaa wamesimama karibu na magari haya, na mandhari ya barabara yenye majengo, na miti inaonekana nyuma.

Huu ni barabara yenye shughuli nyingi, inaonekana kama kituo cha mabasi au eneo la maegesho ya magari. Kuna magari ndogo aina ya matatu jeupe lenye nambari ya usajili ikiwa mbele na magari mengine kadhaa yakiwa yameegeshwa au yakisubiri nyuma yake.

Huu ni maandari ya barabara , enye taa za trafiki katikati ya jiji. Kuna majengo marefu nyuma na basi limeegeshwa upande wa kulia. Kwenye kona ya njini kushoto kuna sehemu ya bango la bluu.

Huu ni basi la abiria la Citi Hoppa lenye nambari 922 likiwa barabarani. Basi hili lina rangi ya kijani kibichi nyeupe na manjano. Nyuma yake kuna gari jingine ndogo la abiria na watu wanaonekana wakitembea kando ya barabara.

Huu ni barabara yenye shughuli nyingi labda katika mji au mji mdogo. Kuna basi la kijani kibichi katikati likiwa limefuatwa na magari mengine na watu wanaotembea. Majengo yanaonekana pande zote za barabara yakionyesha mazingira ya mjini.

Huu ni barabara yenye shughuli nyingi, ikiwa na magari mbalimbali kama vile mabasi, matatu na gari ndogo la abiria. Kuna watu wanaotembea barabarani wakivuka au kutembea kando ya barabara. Majengo marefu yanaonekana nyuma ya miti iliyopandwa kando ya barabara.

Huu ni basi la buluu , aina ya isuzu likiwa limeegeshwa au linatembea polepole barabarani . Kuna watu wanaotembea kando ya barabara baadhi yao wakiwa wamevalia makoti au jaketi.

Huo ni barabara yenye shughuli nyingi. Ikiwa na magari meupe kadhaa yanaonekana kuwa matatu yaliyoegeshwa kando ya jengo lenye ishara, watu wanaonekana wakitembea na kusimama karibu na magari hayo, huku mmoja akiwa amevaa barakoa.

Hili ni gari jeupe, labda matatu, likiwa limeegeshwa kando ya barabara yenye majengo na watu nyuma. Basi hilo linaonekana kuwa la chapa ya Isuzu. Kuna watu wakitembea karibu na basi hilo na majengo yanaonekana kuwa ya mjini.

Hili ni barabara yenye shughuli nyingi labda katika jiji. Kuna magari mengi ikiwemo basi na pikipiki na pia kuna watu wengi wanaotembea na baadhi yao wanaonekana kuwa maafisa wa trafiki au walinzi wa usalama barabarani.

Hili ni barabara yenye shughuli nyingi inaonekana kuwa jijini. Kuna pikipiki ikiendelea mbele ya gari la rangi ya chungwa. Juu ya barabara kuna daraja la waenda kwa miguu linalovuka upande zote mbili za barabara. Upande wa kushoto wa barabara una basi limesimama au liko karibu na barabara.

Huu ni barabara lenye shughuli nyingi. Basi la rangi ya waridi na watu wamesimama kando na basi hilo. Hao wakitembea kando ya barabara wakisubiria wateja waingie kwa hizo gari ya usafiri ya umma.

Huu ni magari kadhaa ikiwemo basi kubwa jekundu lilioandikwa embassava sacco na Isuzu pamoja na matatu mbili nyeupe. Nyuma ya magari kuna majengo marefu.

Huu ni mandhari ya mtaani, labda jijini. Kuna jengo lenye bango mojawapo likisomeka Annas Sacco na jingine Kiria Othaya. Mbele ya jengo hilo kuna gari linalofanana na matatu ambalo pia lina bango juu yake.

Huu ni mfumo wa usafiri wa umma mjini. Unajulikana kama matatu unaonekana barabarani. Basi hili lina rangi ya bluu na nyeupe likiwa na mistari nyekundu na kijivu pembeni. Watu wanaonekana karibu na basi hilo na pikipiki pia zinaonekana nyuma yake.

Huu ni mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi labda katika jiji kutokana na uwepo wa matatu ya rangi ya chungwa. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea na kusimama karibu na matatu ambayo inaonekana kuwa inasubiri abiria au imewashukisha.

Huu ni barabara yenye shuguli nyingi labda jijini, katikati ya kuna matatu ya kupendeza ambayo ni basi ndogo ya usafiri wa umma ikiwa na maandishi yanayoonyesha maeneo kama Thika, Ruiru na Makongeni. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea karibu na matatu.

Huu ni mikono miwili iliyoshikwa pamoja ikipokea maji yanayomwagika kutoka juu. Maji yanaonekana yakitiririka na kutawanyika na kuna matone ya maji yakiruka hewani. Mandhari ya nyuma ni nyeusi ikifanya mikono na maji kuonekana zaidi.

Huu ni rundo la mabomba meusi, yanaoonekana kuwa mabomba ,yakiwa yamewekwa nje kwenye ardhi . Nyuma ya mabomba hayo, kuna eneo la kijani kibichi, likionyesha mandhari ya mashambani au eneo lenye wazi lenye mimea.

Huu ni sehemu ya mfumo wa mabomba ya maji, inayoonyesha bomba nyeusi la maji lililounganishwa ya fahali chuma, yenye pini ya rangi ya dhahabu. Fahali hii imeunganishwa kwenye bomba kwa kutumia viunganishi vya rangi ya buluu.

Huu ni eneo la ujenzi au shimo lililochimbwa likiwa na miundo ya udongo. Upande wa kulia, kuna sehemu ya gari au mashine ya ujenzi na nyuma kuna majengo au mandhari ya mji.

Haya ni mabomba makubwa ya zamani yaliyotengenezwa kwa chuma yakiwa yamelala chini kwenye nyasi. Mabomba haya yanaonekana yamechakaa na kutu yakionyesha kweli yametumika kwa muda mrefu au yamekaa nje kwa muda mrefu.

Hizi ni mabomba ya BVC ya rangi ya blue . Mabomba haya mara nyingi hutumiwa kusafirisha maji, ikiwemo maji ya kunywa, au kwa mifumo ya mifereji ya maji, na mifumo ya kunyunyizia moto. Yamepangwa kwa safu, yanaonekana kua tayari kwa matumizi ya usafirishaji.

Hizi ni rundo kubwa la taka na uchafu uliotupwa kando ya mto au mfereji, na baadhi ya taka zikiwa zimeingia ndani ya maji. Inaonekana kama eneo lililochafuliwa sana labda kutokana na ukosefu wa usimamizi wa taka au utupaji taka ovyo.

Huu ni jengo lililo katikati. Inaonekana kuwa chini ya ujenzi, likiwa na kuta za saruji na ngazi zinazoonekana. Mbele ya jengo hilo, kuna ukuta wa mawe ya ujenzi na upande wa kushoto kuna miti mikubwa wenye majani mengi.

Huu ni safu ndefu ya mabomba, makubwa yakishuka mlima, au mteremko mkali, yaliozungukwa na miti, au msitu. Mabomba haya, yanaonekana kuwa sehemu ya mfumo ya usafirishaji, wa maji, au kioevu kingine, labda kuelekea kituo cha kizalisha umeme.

Huu ni rundo kubwa la takataka au uchafu uliotupwa mahali pamoja, labda dump au eneo lisilo rasmi la kutupa taka. Taka hizi zinaonekana kuwa za aina mbalimbali ikiwemo plastiki, nguo na vitu vingine vinavyotumika kila siku.

Huu ni shimo lenye maji machafu au tope labda ni mfereji au mkondo wa maji uliokauka kidogo. Na mtu mmoja amesimama karibu nalo akionekana akitazama chini au akipiga picha.

Hili ni trela la maji shambani, likitumika kwa madhumuni ya kilimo .Linaonekana kuwa katika eneo la mashambani, na mashamba yalio nyuma. Tanki hili limewekwa kwenye trela lenye magurudumu mawili, na limeweza kusafirisha maji kwa ajili ya umwagiliaji au matumizi mengine shambani.

Huu ni eneo chafu na takataka nyingi zilizorundikana ,zikiwemo rundo la ardhi, iliyochanganyika na uchafu na rundo kubwa za takataka za plastiki na vitu vingine vya nyumbani. Nyuma kuna miti na majengo ya mbali ikionyesha kuwa eneo hilo linaweza kuwa karibu na makazi ya watu.

Hizi ni matangi mawili makubwa meusi yanayofanana na matangi ya kuhifadhi maji, yaliyowekwa kwenye eneo lililowekwa lami. Matangi haya yameunganishwa na mabomba ya rangi ya samawati iliyokolea.

Huu ni eneo lenye udongo, labda eneo la ujenzi au mahali ambapo ardhi imechimbwa .Udongo unaonekana kuwa na matuta na alama za magurudumu au vifaa vizito. Kuna pia vitu vinavyofanana na nyaya au mzizi iliyochimbwa.

Huu ni bomba la maji la mkono la zamani, linalotumika pia kama bomba la maji ya kisima. Bomba hili linaonekana kuwa na muundo wa chuma, huenda chuma cha kutupwa, na lina rangi ya kahawia iliyofifia au ya shaba.

Hii ni tangi kubwa jeusi la maji liliowekwa juu ya jengo. Labda juu ya paa. Tangi hili linaonekana kuwa limetengenezwa kwa plastiki, au nyenzo nyingine ya kudumu inayotumika kuifadhi maji. Kuna pia miundo ya ujenzi labda nguzo za chuma.